Jalada ya rangi tofauti yamepangwa juu ya kabati la ofisi au darasa yakionyesha mpangilio wa yaraka muhimu za masomo, kumbukumbu au taifa za wananfunzi na walimu.

Mtu anafanya mazoezi ya kupiga kasia kwenye maji akiwa amevaa shati nyekundu yenye neno Kenya, anaonekana makini na amejaa nguvu akisukuma kasia zake kwa bidii huku maji yakimwendea.

Ubao mweupe wa darasani umeandikwa kwa maandishi safi ya rangi ya samawati na nyeusi. Juu kabisa kuna maandiko ya miezi wa mwaka yakiwa na picha ndogo yakiwemo Aprili na Mei. Mandhari inaonyesha mazingira ya darasa la shule ya msingi lenye utaratibu mzuri wa kufundisha.

Ratiba ya shule ya msingi ya Thika Road Christian Junior School yenye vipindi mbali mbali vilivyopangwa kwa siku tofauti. Ikiwa na muda maalumu wa ibada kila asubuhi na kipindi cha ibada ya pamoja siku ya juma nne.

Mtu mmoja mwenye ulemavu wa viungo akiwa kwenye kiti cha magurudumu anafanya mazoezi ya ndondi kwa kutumia sanduku la kupiga ngumi, mkufunzi wake anashikilia sanduku hilo wakionyesha kujitolea na bidii katika michezo, bila kujali changamoto za kimwili.

Wanariadha wa Kenya wenye ulemavu wanashiriki mbio za viti maalum vya magurudumu uwanjani. Amevalia jezi yenye bendera ya Kenya na anaonekana akijitahidi kusukuma kiti chake cha magurudumu kwa kasi.

Kuna tarakilishi mbili za Delli na karatasi za rangi za vitabu yupo pembeni. Hii ni nafasi ya elimu iliyotumika kwa watoto kujifunza kwa teknolojia.

Mwanariadha wa kike mwenye kiti cha magurudumu anajiandaa kurusha mkuki akiwa na sura ya kujiamini. Mtu mwingine ameinama kando yake kumba msaada huku wengine wakiangalia kwa makini pembeni.

Kmpyuta nne zimepangwa kwenye meza safi ndani ya chumba chenye kuta zilizo chakaa, kila kompyuta ikiwa na kibodi kipanya na vifaa vya sauti kwa matumizi ya kujifunza.

Wachezaji wawili wenye ulemavu wanaruka angani wakigombea mpira kwa ustadi mkubwa. Wanatumia magongo ya kutembelea huku wakionyesha bidii, nguvu na ari ya mchezo uwanjani.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu walio na ulemavu wakitumia migongo maalum wanacheza kwa bidii uwanjani. Kijana mmoja anashika mpira akionyesha azma na uwezo wa michezo kwenye watu wenye mahitaji maalum.

Samson Ojuka akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka maji. Amevalia shati nyeusi na kaptura akitabasamu huku vumbi la mchanga likimrukia. Uwanja wa riadha unaonekana nyuma yake.

Sehemu ya ndani ya ukumbi yenye meza ndefu na viti vingi vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstari. Ukumbi una taa ya asili inayotoka dirishani na mlango wa giza mwishoni mwa picha. Ukumbi unaonekana safi na tayari kwa matumizi ya mikutano au mafunzo ya kikundi.

Jengo ndogo lina mchoro wa kuvutia wa safina ya Nuhu ukutani, ukiwa na wanyama kama twiga, tembo, punda, ndege na samaki. Njia safi ya lami inapinda kuelekea mlangu.

Jengo lenye bango la 'Grade 1 C' na 'Tr. Agnes, Welcome' mlangoni. Inaonyesha mazingira ya shule au darasa. Hali hii inaashiria elimu ambapo walimu wanafunza.

Mifuko imejaa karatasi nyingi za rangi tofauti kama buluu, manjano, sambarau na nyeupe. Karatasi hizi hutumika darasani kwa kazi za sanaa na maandishi.

Bango la kijani lenye mshale linaelekeza shule ya pili ofisi ,bango hili linaashiria mwelekeo sahihi wa kufuata ,hii huwasaidia wanafunzi na wageni kufika maeneo husika kwa urahisi.

Wanariadha wanne wako kiwanja wakifanya mazoezi moja wao anaongoza kwa kamba na mwenzake akiwa mbele yake huku wengine wakitembea karibu Kwa umoja.

Rafu ya ambao yenye mfuko ya karatasi rangi mbali mbali ikiwa imepangwa vizuri sehemu nyingi tupu. Mfumo huu usaidi kupanga vivaa vya wanagunzi kwa utaratibu na usimamizi mzuri.

Asiya Sururu Mohammed ni mwanariadha kutoka Kenya aliyezaliwa tarehe 25 Aprili mwaka wa 1992. Ana ulemavu wa kukosa miguu yote miwili. Anashiriki katika Pararowing kwenye mchezo wa singles sculls. Anahamasisha watu wenye ulemavu.

Eneo la mchezo lina viti vya mzunguko vyenye rangi nyekundu na nyeupe. Pembea mbili la njia ya kuteleza ya kijani na njano. Nyuma kuna mti na jengo lenye msalaba.

Kuta za darasa zimepambwa kwa mabango ya elimu yanayoonyesha jinsi ya kushika penseli kwa mkono wa kushoto na wa kulia. Juu kuna ujumbe wa kuchochea ushirikiano kati ya michezo na masomo.

Mlingoti mrefu wa bendera unasimama kakati ya miti yenye majani mengi. Ukielekeza juu angani, chini ya anga ya buluu yenye mwanga mweupe. Madhari ni tulivu inaonyesha mazingira ya elimu au tahasisi ya elimu.